Dawa ya virutubisho na mbolea zimejazwa kwenye viroba tayari kwa ajili ya kuuza. Yupo muuzaji amechota kiasi kwenye mikono yake

Dawa kwa ajili ya mifugo aina ya ng'ombe inayotumika kwa kuwapulizia imewekwa kwenye kifungashio cha kopo chenye mfuniko mweusi.

Dawa ya mbolea inayosaidia mimea kukua, iliyojazwa kwenye viroba na kifungwa tayari kwa ajili ya kutumika.

Dawa kwa ajili ya mifugo aina ya nguruwe, ng’ombe na mbuzi. Iliowekwa kwenye kifungashio cha kopo lenye rangi nyeupe linalotibu wadudu kama vile kupe.

Dawa ya mbuzi na kondoo yenye madini maalumu, inayoleta afya, maongezeko na pia imewekwa kwenye kifungashio cha karatasi.

Dawa za Mifugo na mimea aina tofauti, zilizopangwa ndani ya duka juu ya meza, wapo wauzaji wakiwa wamevaa barakoa, na kuwauzia wateja wao.

Dawa kwa ajili ya mifugo aina tofauti, kama vile; nguruwe, ng'ombe, na kuku, iliyojazwa ndani ya kopo lenye mfuniko mwekundu.

Dawa kwa ajili ya mifugo iliyowekwa kwenye vichupa vya glasi na kufungashwa ndani ya kiboksi, ipo pamoja na sindano inayotumika kuchomea.

Dawa kwa ajili ya mifugo aina ya ng'ombe, mbuzi na kondoo, imewekwa kwenye kifungashio cha kopo, chenye mfuniko mwekundu, tayari kwa ajili ya kuwauzia Wateja.

Dawa kwa ajili ya mifugo aina ya mbwa wenye kilo nne mpaka kumi inayosaidia kuua minyoo, na pia imewekwa kwenye kifungashio cha boksi.

Dawa kwa ajili ya ndege aina ya kuku inayosaidia kuleta virutubisho na kuweka nguvu kwenye mifupa yao, imewekwa kwenye kifungashio cha boksi.

Duka linalouza dawa kwa ajili ya mimea na mifugo, za aina tofauti zimefungashwa kwenye vifungashio vya plastiki, makaratasi na zimepangwa kwenye kabati la vioo.

Dawa ya maji iliyowekwa kwenye kopo na kufungwa ndani ya boksi, inayosaidia mifugo kama vile ng'ombe, mbuzi na kondoo kwa ajili ya kutibu maradhi na magonjwa.

Mbolea inayotumika kwa ajili ya, kuleta virutubisho kwenye mimea na mazao shambani. Wapo wakulima wakiikusanya na kuichambua.

Dawa kwa ajili ya mifugo aina ya mbwa, inawasaidia kuua vijidudu kama vile kupe na hii inatumika kwa nje sio ya kutafunwa.

Dawa ya vidonge imewekwa ndani ya kifungashio cha boksi, inayotumiwa na mifugo aina ya mbwa kwa kuitafuna ili kuua vijidudu.

Duka kubwa linalouza dawa kwa ajili ya mifugo na mazao, zinazoua vijidudu kama vile kupe na minyoo, na kuleta virutubisho na mbolea kwenye mimea.

Mazao aina ya nyanya yaliyovunwa kutoka shambani na kukusanywa sehemu moja, wapo wakulima wakiyajaza ndani ya vikapu vya plastiki.

Mazao aina ya mahindi, yaliyoshikiliwa shambani na mkulima akiyangalia tayari kwa ajili ya kuvuna, amevaa mabuti meusi chini yupo katikati ya shamba.

Mazao ya nyanya yenye rangi nyekundu, huonesha kuiva, yaliyolimwa kwenye shamba kubwa, mashina yake yakining'inia na kushikiliwa na kamba ya katani kwa juu.

Mazao aina ya viazi yanavunwa shambani na wakulima kwa kutumia mikono wakiwa wameinama wengine wamebeba watoto mgongoni.

Mazao aina ya viazi yaliyojazwa kwenye magunia na kufungwa kwa juu na kamba ya katani. Yamepangwa pembezoni mwa barabara.

Mazao aina ya nyanya yaliyokwisha kuiva yamening'inia kwenye miche yake, yupo mkulima aliyeshikilia kikapu cha plastiki akiwa anachuma.

Mikungu mirefu iliyojaa ndizi imekusanywa mahali pamoja na wakulima, tayari kwa ajili ya kuwauzia wapitao.

Mazao aina ya ndizi yaliyolimwa kwenye shamba kubwa, ipo migomba yenye mikungu ya ndizi inayoning'inia kwa juu, tayari kwa ajili ya kuvunwa.

Mazao aina ya vitunguu yamevunwa shambani, na wakulima wakiyakusanya kimafungu na kuyapakia kwenye fuso linaloyasafirisha.

Mazao aina ya vitunguu, yaliyovunwa shambani na wakulima wanayoyakusanya sehemu moja na kukagua vilivyoharibika.

Miti inayozaa matunda aina ya papai yamelimwa kwenye shamba kubwa kwa kuchimba mashimo chini, yupo mkulima akitazama mashina.

Zao aina ya nyanya zilizolimwa shambani vina rangi nyekundu na kijani mashina yake yameshikiliwa na kamba za katani zilizofungwa kwa juu.

Mazao aina ya nanasi, makubwa! yamevunwa shambani ,yaliyopakiwa na kujazwa na mkulima kwenye gari.

Mazao aina ya vitunguu yenye majani marefu na yupo mkulima amesimama katika shamba lililo limwa. Pia kuna mabomba ya maji yaliyopitishwa kwa pembeni.

Mazao aina ya ndizi yamevunwa shambani na wakulima na kukusanywa sehemu moja ili kupakia kwenye fuso.

Mazao ya pilipili zenye rangi nyekundu na kijani, zilizolimwa kwenye shamba kubwa kwa kufata mstari na kwa chini zimefunikwa na mifuko ya nailoni.

Mazao aina ya mahindi, yaliyokauka na kuvunwa shambani. Wapo wakulima wakiyakusanya sehemu moja na kukagua yale yaliyoharibika.

Mkungu mrefu uliojaa ndizi umevunwa kutoka kwenye shamba kubwa lililolimwa migomba. Yupo mkulima akijaribu kulibeba.

Mazao aina ya mahindi, yaliyolimwa kwenye shamba kubwa, yupo mkulima amesimama katikati akiyakagua.

Mazao aina ya karoti makubwa yamevunwa shambani na yupo mkulima akiyakusanya sehemu moja, tayari kwa ajili ya kuuza.

Mazao aina ya vitunguu yaliyovunwa shambani, yametanganishwa na kukusanywa sehemu moja baada ya kuondoa majani yake.

Mazao aina ya viazi mviringo yaliyovunwa kutoka shambani na kukusanywa, wakulima wamejaza kwenye magunia na kufunga kwa ajili ya kuuza.

Mazao aina ya nyanya yaliyovunwa shambani na kumwagwa zote kwenye meza. Wapo wakulima wanaozichambua na kutoa zile zenye rangi nyekundu.

Mazao aina ya ndizi yaliyovunwa kutoka shambani na kukusanywa sehemu moja, wapo wakulima waliovaa sare wakiyajaza ndani ya vikapu vya plastiki.

Zao aina ya nanasi yamelimwa kwenye shamba kubwa na yana rangi ya njano kuonyesha kuiva mkulima akikata majani.

Mazao aina ya viazi vitamu, vilivyovunwa kutoka shambani, vimekusanywa sehemu moja, wapo wakulima wakiondoa vile vilivyoharibika.

Mazao aina ya viazi mviringo, vilivyo vunwa na kukusanywa sehemu moja, tayari kwa ajili ya wakulima kuchambua.

Mikungu ya ndizi inayoning'inia kwa juu kwenye migomba ndani ya shamba kubwa lililolimwa ndizi. Na yupo mkulima aliyesimama akishika moja wapo.

Mazao aina ya mahindi yaliyovunwa shambani na wakulima na kukusanywa sehemu moja, na yaliyomwagwa juu ya maturubai.

Mazao aina ya viazi vitamu, vilivyovunwa na wakulima na kukusanywa kwa pamoja, hujazwa kwenye vikapu vya plastiki.

Mazao aina ya vitunguu, yaliyovunwa kutoka kwenye shamba kubwa, yamekusanywa sehemu moja na wakulima, tayari kwa ajili ya kuviuza.

Mazao aina ya nyanya yameoteshwa ndani ya bustani ya kisasa, kwa kutumia magunia na kamba za katani, ili kushikilia mashina yake.

Viazi vitamu vilivyovunwa na wakulima shambani wamekusanya na kuweka ndani ya vikapu vya plastiki vyenye rangi ya njano, bluu na chungwa

Zao aina ya mahindi yenye rangi ya njano, yaliyovunwa kutoka shambani na kukusanywa sehemu moja; yaliyomwagwa juu ya maturubai. Yupo mkulima akiyashikilia.

Mazao aina ya majani ya chai yaliyolimwa kwenye shamba kubwa. Wapo wakulima waliovaa vikapu migongoni mwao, wakiyachuma na kuyatumbukiza.

Magunia yaliojazwa mazao aina ya mihogo, yaliyovunwa shambani na wakulima, yamepangwa na kuwekwa sehemu moja.

Mazao aina ya viazi mviringo yaliyovunwa shambani na wakulima, yamekusanywa sehemu moja baada ya kuyajaza kwenye magunia, pia kwa juu yamefungwa na kamba.

Mazao aina ya pilipili hoho yenye rangi ya kijani yaliyovunwa na mkulima, na kujazwa kwenye magunia makubwa huku mengine ameyashikilia mkononi.

Mazao aina ya pili pili hoho, yaliyovunwa na kukusanywa. Yamejazwa kwenye vitalu vya plastiki na wakulima waliolima shamba.

Zao aina ya vitunguu yamevunwa kutoka shambani mkulima akiyakusanya sehemu moja tayari kwa kuuza.

Mazao aina ya mahindi makavu yanayovunwa kutoka shambani, na kukusanywa sehemu moja, wapo wakulima wakiyajaza kwenye Vikapu.

Mazao aina ya pilipili yamepandwa kutumia vyombo vya plastiki vilivojazwa udongo na maji, na mashina yake yameshikiliwa na kamba za katani kwa juu.

Zao aina ya viazi mviringo lililovunwa shambani, wapo wakulima wanaokusanya na kuyafungasha.

Mazao aina ya nanasi yaliyovunwa shambani. Mkulima ameyakusanya sehemu moja na kuyajaza kwenye vikapu vya bluu vya plastiki.

Mkulima akiwa amekwisha kuvuna mazao aina ya kabichi aliyoyakusanya sehemu moja nyuma yake kuna shamba lenye nyasi fupi.

Wakulima waliovaa sare wapo shambani wakivuna mazao aina ya mahindi na kuyakusanya sehemu moja.

Wakulima ndani ya shamba kubwa wamelima mazao aina mbili, moja ni mahindi yenye matawi ya kuinuka na matikiti yenye majani yanayosambaa juu ya udongo.

Wakulima wametumia mabomba marefu, yanayosaidia kumwagilia shamba, lenye mimea tofauti ili kumwagwa maji, katikati ya matuta.

Wakulima wamama wapo shambani, wakikagua na kuangalia mazao yao; waliyoyalima kwa kutumia viroba vilivyojazwa udongo na kupandikizwa mbegu.

Wakulima wawili, wakisaidiana kubeba vyombo vya plastiki vilivyojazwa mazao aina ya viazi vitamu, vilivyovunwa shambani.

Wakulima walioyalaza mabomba marefu, yanayomwagilia maji kwenye mimea na yamewekwa katikati ya matuta.

Mkulima yupo shambani amevuna mazao aina ya tikiti na kuyakusanya sehemu moja. Mkulima huyo amechukua tikiti mmoja na kulikata nusu.

Wakulima wapo shambani wakiwa wameshikilia majembe pamoja na gari, linalotifua udongo lenye matairi mbele na nyuma na vijembe.

Wakulima wametumia mabomba marefu meusi, yanayosaidia kumwagilia shamba lenye mimea aina tofauti, waliyoyalaza ili kumwaga maji katikati ya matuta.

Mashine inayosaidia kulima shambani, inayoendeshwa na mkulima na pia ina vijembe vinavochimba udongo.

Mashine inayosaidia kulima ipo shambani inayoendeshwa na mkulima pia ina vijembe vinavyochimba udongo.

Mashine inayosaidia kulima shambani, inayoendeshwa na mkulima, na pia ina vijembe vinavyochimba udongo na matairi makubwa nyuma.

Mashine za kisasa zinazotumia kompyuta kwajili ya kumwagilia shamba, kupulizia dawa na kuhakikisha mimea inakua vizuri.

Mashine inayosaidia kulima na kupalilia, ipo kwenye shamba, pia lina vijembe vinavyochimba udongo na mapanga yanayokata nyasi.

Mashine inayosaidia kulima na kupalilia, lipo kwenye shamba linaendeshwa na mkulima. Pia lina vijembe vinavyochimba udongo.

Mashine inayosaidia kulima na kupalilia lipo kwenye shamba linaoendeshwa na mkulima, pia lina vijembe vinavyochimba udongo na mapanga yanayokata nyasi.

Mashine inayosaidia kulima shambani inayoendeshwa na mkulima pia ina vijembe vinavyochimba udongo.

Mashine inayosaidia kulima shambani, yenye vijembe vinavyochimba udongo na kutumika kwa kuendeshwa na mkulima.

Mashine za kisasa zilizounganishwa na vyombo vya plastiki vyenye rangi nyeupe aina ya mabomba yaliyotobolewa kwa juu, ndani yake mna maji na mimea.

Kilimo cha kisasa kinachotumika mashine zilizounganishwa na mabomba yaliyotobolewa kwa pembeni, na kupandikizwa mimea yenye rangi ya kijani.

Mashine inayosaidia kulima na kupalilia, lipo kwenye shamba linaloendeshwa na mkulima na pia ina vijembe vinavyochimba udongo.

Mashine inayosaidia kulima na kupalilia shambani, inayoendeshwa na mkulima, pia lina vijembe vinavyochimba udongo na mapanga yanayokata nyasi.

Mashine inayosaidia kulima, yenye vijembe vinavyochimba udongo, mapanga yanayokata nyasi, inayoendeshwa na mkulima.

Mashine inayosaidia kulima shambani, inayoendeshwa na mkulima na pia ina vipanga vinavyochimba udongo na kukata nyasi,

Mashine inayosaidia kulima shambani, inayoendeshwa na mkulima na pia ina vijembe vinavyochimba udongo na matairi mbele na nyuma.

Mashine inayosaidia kulima na kupalilia lipo kwenye shamba linaloendeshwa na mkulima. Pia lina vijembe vinavyochimba udongo na mapanga yanayokata nyasi.

Mashine inayosaidia kuvuna, kulima na kupalilia lipo kwenye shamba linaendeshwa na mkulima na pia lina vijembe vinavyo chimba udongo, mapanga yanayokata nyasi.

Mashine inayosaidia kulima na kupalilia, lipo kwenye shamba, linaloendeshwa na mkulima na pia lina vijembe vinavyochimba udongo, mapanga yanayokata nyasi na matairi makubwa.

Ndani ya shamba kubwa linalotumia kilimo cha kisasa chenye vifaa na mashine, ambazo hutumika kwa ajili ya kumwagilia na kuweka dawa kwenye mimea.

Mashine inayosaidia kulima na kupalilia lipo kwenye shamba linaendeshwa na mkulima, pia lina vijembe vinavyochimba udongo na kukata nyasi.

Ndani ya bwalo linalokuza samaki, wakubwa kwa wadogo, na wa aina tofauti, wapo wavuvi, waliotega nyavu zao na kuvua.

Ufugaji wa samaki aina ya Chato wenye rangi nyeupe, wamejaa kwenye mabwawa yaliyotengenezwa na kujazwa maji yanayobadilishwa baada ya masaa.

Bidhaa za chakula kama vile; mihogo, maharage meusi ya njano na mekundu pamoja na njugu mawe na mtama yakiyojazwa kwenye magunia yenye rangi tofauti.

Bidhaa za chakula kama vile: njugu mawe, mahindi, maharage, mtama, mbegu za maboga pamoja na mafuta yaliyowekwa kwenye vifungashio vya nailoni.

Mazao aina tofauti, kama vile: maharage meupe, mekundu na ya njano, mahindi, mtama na njugu mawe, yamewekwa na kujazwa ndani ya viroba vyenye rangi nyeupe na kijani.

Walulima wapo katikati ya msitu uliozungushwa na miti mirefu wakiwa wanapanda mimea ya aina tofauti ndani ya mifuko ya plastiki.

Katikati ya msitu mkubwa uliyojaa miti mirefu kwa mifupi yenye matawi yaliyoning’inia na kushikana, kuna mbwalo lililofunikwa kwa juu na nyasi.

Mpandaji miti akiwa amevaa sare, kofia nyeupe na kinga mikono, akichomeka mzizi ndani ya udongo.

Miti ya mimea aina tofauti, yakiwa yanapandwa na wakulima kwenye sehemu ambayo hakuna mmea uliooteshwa juu ya ardhi.

Eneo la shamba lililolimwa, limezungukwa na msitu mkubwa uliojaa miti mirefu kwa mifupi, yenye matawi ya kuning'inia.

Kilimo cha kisasa, kinachotumia vyombo vya plastiki vyeupe, aina ya mabomba yaliyotibolewa kwa juu. Ndani yake mna maji na mimea.

Bustani inayotumia kilimo cha kisasa, kama vile vyombo vya plastiki vyeupe, aina ya mabomba marefu yaliyotobolewa kwa juu ndani yake mna maji, udongo na mimea ya kijani.

Kilimo cha kisasa, kinachotumia vyombo vya plastiki, vyeupe aina ya mabomba yaliyotobolewa kwa juu, ndani yake mna maji, udongo na mimea.

Kilimo cha kisasa kinachotumia vyombo vya plastiki vyeupe aina ya mabomba, yaliyotobolewa kwa pembeni; ndani yake mna maji, udongo na mimea.

Kilimo cha kisasa kinachotumia vyombo vya plastiki yaliyotobolewa kwa juu ndani yake kuna maji na udongo pamoja na mimea

Kilimo cha kisasa kinachotumia vyombo vya plastiki aina ya mabomba meupe yaliyotobolewa kwa juu, ndani yake kuna udongo, maji.

Kilimo cha kisasa kinachotumia vyombo vya plastiki vyeupe, aina ya mabomba yaliyotobolewa kwa juu. Ndani yake mna maji na mimea ya aina tofauti.

Kilimo cha kisasa kinachotumia vyombo vya plastiki vyeupe, aina ya mabomba marefu yaliyotobolewa kwa juu. Ndani yake mna mimea na maji.

Kilimo cha kisasa kinachotumia vyombo vya plastiki vyeupe aina ya mabomba yaliyotobolewa kwa juu. Ndani yake mna maji na mimea yenye rangi ya kijani.

Ndani ya shamba, kinachotumia kilimo cha kisasa, kwa vyombo vya plastiki, vyeupe aina ya mabomba marefu yaliyo tobolewa kwa juu, ndani yake mna maji udongo na mimea.

Vyombo vya plastiki aina ya ndoo zilizojazwa maji na kufunikwa na boksi kwa juu lenye matundu linalopitisha mimea inayochipuka.

Kilimo cha kisasa, kinachotumia vyombo vya plastiki vyeupe aina ya mabomba yaliyounganishwa na kutobolewa kwa juu, ndani yake mna mimea na maji.

Kilimo cha kisasa kinachotumia vyombo vya plastiki vyenye rangi nyeupe aina ya mabomba marefu yaliyotobolewa kwa juu. Ndani yake mna maji, udongo na mimea.

Kilimo cha kisasa kinachotumia vyombo vya plastiki vyeupe aina ya mabomba yaliyolazwa na kutobolewa kwa juu. Ndani yake kuna mimea, udongo na maji.

Kilimo cha kisasa kinachotumia vyombo vya plastiki vyeupe, aina ya mabomba yaliyotobolewa kwa juu. Ndani yake mna maji, udongo na mimea.

Kilimo cha kisasa kinachotumia vyombo vya plastiki vyeupe, aina ya mabomba marefu, yaliyotobolewa kwa juu, ndani yake mna maji, udongo na mimea ya kijani.

Mbele ya shamba lilolimwa kwa kilimo cha kisasa, kinachotumia mabomba marefu ya plastiki, yaliyolazwa na kutobolewa kwa juu ndani yake mna maji na mimea.

Kilimo cha kisasa kinachotumia vyombo ya plastiki vyeupe aina ya mabomba yaliyotobolewa kwa pembeni, ndani yake mna maji na udongo pamoja na mimea iliyoota.

Kilimo cha kisasa kinachotumia vyombo vya plastiki vyenye rangi nyeusi na nyeupe na pia kimoja wapo kinauwazi kwa juu, ndani yake kuna maji na mbegu za mboga.

Kilimo cha kisasa kinachotumia vyombo vya plastiki vyeupe, aina ya mabomba marefu yaliyotobolewa kwa juu, ndani yake mna maji, mimea na udongo.

Ndani ya kiwanda, kuna mashine za kisasa pamoja na wafanyakazi, wanaokagua na kuangalia nyanya, zilizokuwepo kwa ajili ya kuuza na kusambaza.

Shamba kubwa lililopandikizwa mimea aina ya migomba yenye matawi marefu na kuzungushiwa uzio wa neti.

Ndani ya shamba kubwa wakulima wamepanda maua kwa kufuata mstari yenye rangi ya kijani na kuachanisha nafasi kati ya tuta moja na lingine.

Kilimo cha kisasa kilichosaidia kuvuna mazao aina ya vitunguu kwa wingi na yamekusanywa sehemu moja, yupp mkulima ameyajaza kwenye kikapu cha plastiki.

Mashine inayosaidia kulima shamba, inayoendeshwa na mkulima, pia ina vijembe vinavyochimba udongo, matairi yake ni makubwa.

Ndani ya kiwanda kuna mashine za kisasa zinazochukua nyanya nyingi, kuziosha na kuzisaga tayari kwa ajili ya kutengeneza bidhaa tofauti za chakula.

Shamba kubwa lililolimwa mazao aina ya mahindi kwa kufuata mistari, yupo mkulima akiyakagua.

Shamba la ndani lililolimwa mazao aina ya nyanya, matawi yake yakining'inia kwenye kamba zilizo ning'inizwa kwenye nguzo.

Ndani ya kiwanda chenye mashine za aina tofauti, wapo wafanyakazi wakikusanya mazao aina ya nyanya, na kuyafungasha tayari kwa ajili ya kutengeneza bidhaa za chakula.

Ufugaji wa ndege aina ya kuku wa kienyeji, wapo wengi ndani ya banda. Wakipewa chakula aina ya pumba na dagaa, pamoja na maji.

Mabomba marefu yanayosaidia kumwagilia shamba yamelazwa na wakulima ili kumwaga maji katikati ya matuta na kuleta ubichi.

Bomba refu linalomwaga maji katikati ya matuta, ndani ya shamba limeshikiliwa na mkulima, huku akiwa anaangalia mimea yake iliyoota.

Mabomba marefu yanayosaidia kumwagilia shamba lenye mimea ya kijani, yamelazwa na wakulima ili kumwaga maji katikati ya matuta.

Mabomba marefu yanayosaidia kumwagilia shamba, lenye mimea yenye rangi ya kijani, yamelazwa na wakulima, ili kumwaga maji katikati ya matuta.

Mabomba marefu meusi yanayopitisha maji katikati ya matuta, ili kumwagilia shamba yamelazwa na wakulima.

Mabomba marefu yanayosaidia kumwagilia shamba lenye mimea, yamelazwa na wakulima, ili kumwaga maji katikati ya matuta.

Mabomba marefu yanayosaidia kumwagilia shamba lenye mimea yenye rangi ya kijani yaliyooteshwa yamelazwa na wakulima ili kumwaga maji katikati ya matuta.

Mabomba marefu yanayosaidia kumwagilia shamba lenye mimea yenye rangi ya kijani yaliyooteshwa, yamelazwa na wakulima ili kumwaga maji katikati ya matuta.

Mabomba marefu meusi yanayosaidia kumwagilia shamba lenye mimea, yamelazwa na wakulima ili kumwaga maji katikati ya matuta.

Mabomba marefu meusi yanayosidia kumwagilia maji katika shamba lenye mimea ya kijani yamelazwa na wakulima ili kumwaga maji katikati ya matuta.

Mipira mirefu inayosaidia kumwagilia shamba lenye mimea aina tofauti, yamelazwa na wakulima ili kumwaga maji katikati ya matuta.

Mabomba marefu yanayosaidia kumwagilia shamba lenye mimea yenye rangi ya kijani yaliyooteshwa yamelazwa na wakulima ili kumwaga maji katikati ya matunda

Bomba refu linalosaidia kumwagilia shamba lenye mimea, limelazwa na mkulima ili kumwaga maji katikati ya matuta.

Mabomba marefu yanayosaidia kumwagilia shamba, lenye mimea yenye rangi ya kijani, yamelazwa na kusimamishwa na wakulima, ili kumwagilia maji katikati ya matuta.

Bomba refu linalosaidia kumwagilia shamba lenye mimea yenye rangi ya Kijani, limelazwa na mkulima ili kumwaga maji katikati ya matuta.

Mabomba marefu yenye rangi nyeusi, yanayosaidia kumwagilia shamba na yamelazwa na wakulima, ili kumwaga maji katikati ya matuta.

Mabomba marefu yaliyomwaga maji, yaliyo katikati ya shamba kwa ajili ya kumwagilia mimea, yenye rangi ya kijani iliyooteshwa na wakulima.

Katikati ya eneo lililojaa na kufunikwa na miti, mirefu kwa mifupi, imechongwa barabara ya udongo mwekundu kwa ajili ya wapitaji.

Bwawa lililojaa maji limezungukwa na milima mirefu iliyofunikwa na mimea ya aina tofauti yenye rangi ya kijani pamoja na miti mirefu kwa mifupi.

Milima mirefu iliyofunikwa na ukijani wa mimea aina tofauti, pamoja na miti na mmojawapo unakaribia kushika mawingu.

Kwenye eneo lililoja mimea ya aina tofauti yanye kijani pamoja na miti mifupi na mirefu iliyo sambaa upo mto wenye maji mengi uliopita katikati

Mandhari iliyojaa milima mirefu, yenye mashimo yaliyofunikwa na mabarafu. Kwa chini kuna mimea yenye rangi ya kijani.

Bwawa linalopokea maji kutoka mtoni limezungukwa na milima mrefu yenye mimea aina tofauti na kufunikwa na miti.

Eneo lenye mto mkubwa uliozungukwa na milima, ambayo imefunikwa na mimea aina tofauti pamoja na miti mirefu.

Eneo limejaa milima na imefunikwa na mimea yenye rangi ya kijani, pamoja na miti mirefu iliyosambaa sehemu nyingi.

Eneo lenye mabonde na milima, iliyofunikwa na mimea aina tofauti yenye rangi ya kijani pamoja na mikusanyiko ya miti mirefu kwa mifupi iliyotengeneza misitu.

Eneo lenye miti iliyosambaa, na sehemu ambayo haina mimea. Kwa nyuma kuna milima mikubwa, iliyofunikwa na ukijani wa mimea.

Barabara iliyochongwa inapita katikati ya eneo lililozungukwa na milima na imefunikwa na mimea ya aina tofauti.

Eneo lenye mabonde na milima iliyofunikwa na mimea ya kijani aina tofauti pamoja na mikusanyiko ya miti mirefu kwa mifupi iliyotengeneza misitu.

Bwawa lililojaa maji linalozungukwa na milima mirefu yaliyofunikwa na mimea tofauti yenye rangi ya kijani.

Ardhi iliyojaa miti iliyosambaa na majani mafupi na sehemu iliyoinuka imefunikwa na mimea aina tofauti.

Kwenye miamba mikubwa, mirefu kuna njia inayo ingia ndani pamoja na mimea inayoota imening'inia

Mifugo aina ya mbuzi mwenye rangi ya kaki wapo bandani na wanapewa chakula kama vile nyasi na pumba pamoja na maji.

Ufugaji wa wanyama aina ya mbuzi, wako bandani wakipewa chakula cha pumba pamoja na maji, na pia wana mapembe marefu yaliyochongoka.

Ndege aina ya bata wenye rangi nyeupe, wakiwa wamefunguliwa na mfugaji wao kutoka kwenye banda tayari kwa ajili ya kwenda kula chakula na maji.

Vifaranga vya ndege aina ya bata vyenye rangi nyeusi na njano, vimekusanywa ndani ya kikapu kimoja cha plastiki chenye uwazi kwa juu na matobo pembeni.

Wafugaji wa ndege aina ya kuku wapo ndani ya banda lao, wakikagua na kuwapa chakula pamoja na maji kwa ajili ya lishe.

Ndege wanaofugwa aina ya bata, wapo wenye rangi tofauti nyeusi na nyeupe, wakiwa shambani wanapewa chakula na maji.

Mfugaji wa ndege aina ya bata, yupo bandani akiwalisha chakula na kuwapa maji pamoja na kuwakagua, kuwaangalia kama wapo kwenye afya njema.

Ufugaji wa wanyama aina ya bata, wenye rangi tofauti wakipewa chakula na maji ndani ya banda lao.

Ndege wanaofugwa aina ya kuku wakiwa wapo ndani ya banda; wakipewa chakula aina ya pumba, dagaa pamoja na kuwekewa maji.

Mbegu za mazao aina ya matikiti yamewekwa ndani ya kifungashio cha nailoni na kufungwa tayari kwa ajili ya kuwauzia wateja.

Mbegu za mazao aina tofauti yamewekwa kwenye mabakuli na kupangwa juu ya meza kama vile mchele, mahindi, kunde, maharage na njugu mawe.

Mbegu za maua aina tofauti yenye rangi kama ya njano pinki na chungwa vimewekwa ndani ya vifungashio vya karatasi na kuliminishwa.

Ndani ya duka linalouza mbegu za aina tofauti, kama vile: za bamia nyanya, vitunguu, pilipili hoho na mahindi. Amesimama muuzaji wa kike.

Mbegu za mazao aina tofauti kama vile vitunguu, mboga, bamia na pilipili zimewekwa na kujazwa kwenye vifungashio vya nailoni na kuning'inizwa dukani.

Mbegu za mazao aina tofauti kamavile pilipilihoho, karoti na mchicha zikiwa zimewekwa kwenye vifungashio vya plastiki na vimepangwa kwenye kabati la wazi ndani ya duka.

Mbegu za mazao aina ya maharage mabichi zilizojazwa na kufungwa kwenye kifungashio cha nailoni, tayari kwaajili ya kuwauzia wateja.

Mbegu za mazao aina ya mahindi, zilizopandwa kwenye shamba kubwa, na zimechipua tayari kwa ajili ya kumwagiliwa maji.

Mbegu ya mazao aina ya nyanya, zimewekwa na kufunga kwenye vifungashio vya makaratasi, tayari kwa ajili ya kuuza.

Mbegu za mazao aina tofauti kama vile: pilipili hoho, mchicha na karoti. Zimewekwa ndani ya vifungashio vya makaratasi.

Ndani ya banda kubwa ya mifugo aina ya mbwa yupo amelala, limefungwa na geti la chuma. Kwa pembeni yake kuna chomk cha kuwekea chakula.

Mabanda yaliyotengenezwa na mbao yenye madirisha na milango midogo, kwa ndani kuna sehemu ya kuweka chakula kwa ajili ya mifugo aina ya mbwa.

Mbwa wenye rangi nyeusi na ya khaki wakiwa wamefugwa shambani na wamekusanywa sehemu moja, wakiwa wameachia midomo yao na limi zao zipo nje.

Mnyama pori aina ya tembo akipewa maziwa huko msituni, na mlinzi wake aliyevaa kofia nyeupe na koti la kijani.

Mnyama pori aitwaye twiga, mwenye shingo ndefu, akiwa ametoa ulimi wake nje, ili kukamata mti wenye matunda na kutafuna kwa ajili ya kula.

Mnyamapori aitwaye twiga mwenye shingo ndefu, rangi ya kaki na ngozi yake imejaa viboksi, akiwa katikati ya msitu wenye miti mirefu.